Ni ndani ya duka la nguo likiwa na mwonekano wa kisasa na mpangilio makini. Taa za kisasa kwenye dari zinatoa mwangaza wa kutosha unaofanya nguo zionekana wazi na kuvutia wateja. Kwa jumla duka hili linaonekana kutoa mazingira ya kupendeza na kifahari kwa ununuzi wa nguo za kiume.

Huu ni mlango mkuu wa duka la nguo. Maduka yana madirisha makubwa yanayoonyesha nguo mbalimbali kwenye vinyago kama vile jaketi, mashati na suruali. Ndani, rafu za nguo na maonyesho zaidi yanaonekana kuashiria aina mbalimbali za mavazi yanayouzwa.

Mavazi ya aina mbalimbali yamewekwa kwenye rafu na stendi yakipangwa kwa uzuri kwa ajili ya wateja. Kuna vifaa vingine kama mifuko na labda vitu vya mapambo vinavyokamilisha bidhaa zinazotolea dukani. Mpangilio wa jumla na aina ya bidhaa zilizopo zinaashiria wazi kuwa ni eneo la biashara la reja reja linaouza nguo na bidhaa zinazohusiana.

Ni mkusanyiko wa mikanda mbalimbali ikiwa imepangwa vizuri katika kasha. Mikanda hiyo ina rangi na style tofauti na inaonekana kuwa imetengenezwa kwa ngozi nyingine za ubora. Baadhi ya mikanda ina mabamba makubwa na ingine yakiwa madogo na rahisi. Mpangilio huo unaashiria duka au sehemu maalum ya kuuza bidhaa za mtindo ikilengwa kuvutia wateja wanotafuta vifaa vya kuvalia vya kipekee.

Hili ni duka la nguo na viatu vya wanaume kwa sababu ya mpangilio maridadi uliopangwa vizuri wa bidhaa, ubora wa juu wa samani na mapambo na hisia ya pekee na ya kifahari inayoambatana na maduka ya aina hii. Inaonekana kuwa ni mahali pa mitindo ya wanaume iliyochaguliwa kwa umakini.

Ni sehemu ya ndani ya duka la nguo likiwa na muonekano wa kisasa na mpangilio makini. Safu ndefu za nguo zimejaa mavazi ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa utaratibu unaovutia macho. Taa za kisasa kwenye dari zikitoa mwangaza wa kutosha unaofanya nguo zionekane wazi na kuvutia wateja. Duka hili linaonekana kutoa mazingira ya kupendeza na ya kifahari kwa ununuzi wa nguo.

Hili ni duka la kipekee la miwani lenye mwonekano na mpangilio maridadi wa bidhaa. Inaashiria mazingira ya kisasa na ya kuvutia na unawasilishaji unaoshiria ubora wa mtindo wa kipekee.

Duka hili limejaa nguo zenye rangi na mitindo mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye reki na makabati. Taratibu na usafi hutawala nafasi hiyo, huku mwangaza ukiangazia bidhaa zikionyesha mkusanyiko mpana wa mavazi kwa ajili ya wateja.

Kuna safu kadhaa za manguo, labda shati, koti, na suruali zilizopangwa vizuri na pia mabango yanayoonyesha baadhi ya nguo. Mbele kuna meza zilizona nguo zilizokunjwa labda mashati au sweta na vifaa vingine. Kwa ujumla linatoa hisia ya nafasi ya rejareja iliyopangwa vizuri, na inayobobea katika mitindo ya wanaume.

Hili ni duka la nguo na mabegi la kisasa. Linafanana na boutique ya wanawake. Duka hili lina rafu zilizojaa nguo za rangi tofauti kama vile blauzi, magauni na suruali zikiwa zimepangwa vizuri . Bidhaa zimepangwa kwenye rafu za kisasa na vibweta zikionyesha ubora na umaridadi wa duka.

Kiti cha nyuma cha gari kinaonekana safi na kimetunzwa vyema. Hii inaashiria kuwa gari liko katika hali nzuri likiwa tayari kuvutia wanunuzi watarajiwa katika soko la magari. Maelezo haya ni muhimu kwa mnunuzi anayetaka kujua hali na nafasi ya abiria ndani ya gari.

Ni gari la kifahari ,aina ya masidisi benzi nyeusi ,ambalo limeegeshwa kando ya barabara yenye miti. Gari hili ambayo ina namba ya usajili inaonekana kuwa la zamani na linawezakuwa linauzwa katika soko ya magari yaliyotumika.

Eneo linaonyesha muuzaji akiongea na mwanamke na mwanaume ambao labda ni wanandoa. Magari yamepangwa kama kwenye chumba cha maonyesho. Hali hii inaashiria biashara wa kuuza magari.

Wanaume wawili wapo ndani ya chumba kinachofanana na chumba cha maonyesho ya magari au karakana na magari yanaonekana kwa nyuma. Wanashikana mikono wakionekana kuzungumza au kufanya makubaliano ya kibiashara. Mazingira haya yanadokeza shughuli ya kibiashara labda yanayohusiana na mauzi wa magari.

Ni gari jeupe la michezo likiwa limeegeshwa kwa usawa mbele ya mlango kubwa wa gereji wenye maandishi service . Ndani ya kituo cha huduma cha kisasa au karakana. Lango laonyesha kuwa ni wa kiautomatiki na unatoa maelezo wa kuukaribia polepole. Mazingira haya ni safi na yameangazwa vizuri na yanavutia.

Yaaweza kuwa ni soko la magari kwa vile, magari haya yamepangwa kwa mstari labda yakiwa yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yametunzwa vizuri ikionyesha mazingira ni ya kibiashara ambapo magari huuzwa na kununuliwa.

Ni gari jeupe la suzuku auto linaloonekana likiwa limeegeshwa barabarani, likiashiria uwezekano wa maonyesho ya gari, tangazo la kuuza au sehemu ya soko la magari. Hii inatoa taswira ya gari hilo kwa ujumla ikipendekeza linatumiwa kwa madhumun ya kibiashara au maonyesho.

Ni gari la aina ya Toyota lenye rangi nyeupe na limeegeshwa labda kwenye eneo la maegesho barabarani ndogo. Nyuma yake kuna majengo na miti kadhaa . Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri likiwa na milango miwili mbili na ya kuekeza abiria upande wa kulia. Kwa ujumla, linakaa gari la abiria katika mpangilio wake wa kawaida wa nje.

Gari la kisasa la bluu linasafirishwa kwa trela maalum, likiwa limepakizwa nyuma ya lori. Usafirishaji huu unaashiria uhamisho wa gari hilo, labda kwenda sokoni, mnadani, au kwa mnunuzi mpya. Hii inaonyesha, biashara ya magari, au soko la magari.

Gari hili dogo jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa nje na magari mengine yakiwa yameegeshwa nyuma yake. Mazingira haya ya nje na uwepo wa magari mengi yanapendekeza kuwa mahali hapa ni kama soko la magari ambapo magari huuzwa. Muundo na mpangilio huu ni kawaida katika maeneo yanayofanya biashara ya kuuza magari.

Kuna watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Inaonekana kama wanajadiliana kuhusu gari la buluu liliopo karibu. Wanaweza kuwa wanunuzi na muuzaji au wote wanashiriki katika shughuli inayohusiana na mauzo ya magari.

Huu unaonekana kuwa ujenzi au uunganishaji wa magari. Tumeona sehemu za mbele za magari kama vile vani au mabasi madogo yakiwa katika hatua mbalimbali za ujenzi na rangi tofauti. Huu ni mazingira yakiwa ndani.

Orodha ya bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu sakafuni zikiwemo sanamu ndogo na kazi za sanaa zinaashiria shughuli ya mauzo. Watu waliosambaa eneo hilo baadhi yao wakisamam karibu na bidhaa wanaashiria wateja au wauzaji. Mazingira ya nje yanaashiria soko la wazi ambalo linaweza kua barabarani au katika eneo lililotengwa kwa biashara.

Ukumbi mkubwa wazi wenye dari ya taa umejaa vibanda vya kuuza kazi za sanaa, ufundi au bidhaa nyingine. Mpangilio huu unaashiria wazi kuwa ni soko la umma au eneo la wazi la biashara.

Huu ni mpangilio wa soko uliopakiwa na viungo mbalimbali vya kupika na matunda mabichi. Unaonyesha wingi na aina mbalimbali za bidhaa za kilimo zikiwa zimepangwa kwa ajili ya uuzaji. Ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za chakula zinazohitajika kila siku.

Ni soko la wazi, hasa kutokana na bidhaa nyingi kama vile viatu na mavazi, zilizopangwa kwenye vibanda au meza, na tunaona watu wakitembea karibu nazo vilevile gari pia. Hili linaashiria shughuli za kabiashara katika mazingira ya nje.

Tunaona trei au katoni nyingi za mayai zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Yanaonekana kuwa mayai meupe na kahawia pengine kwa matumizi ya chakula. Mpangilio unaashiria kuwa ni sehemu ya bidhaa za kibiashara aidha kwa ajili ya kuuzwa reja reja au kuhifadhiwa kama sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa chakula.

Mazingira haya yanaonekana kama soko la matunda na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye meza zikiwemo ndizi, maembe na machungwa. Jambo linaloashiria mahali pa biashara ya vyakula. Hii inalingana na sifa za soko kutokana na mpangilio na aina ya bidhaa zinazopatikana.

Eneo hili linaonekana wazi kama soko na kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa na kuonyeshwa, nyingi zikiwa za muundo wa kisanii na vingine wa kitamaduni kama vile shanga, mapambo na vitu vingine vya mikono. Inadhibitisha kuwa soko hili linauza bidhaa za sanaa na labda za kitamaduni.

Ni soko la wazi ambalo linaonekana kuuza matunda na mboga, na watu kadhaa wanaonekana wakinunua na wengine wakiuza bidhaa. Kwenye meza kumejaa matunda kama vile parachichi na mboga zingine. Hii inaashiria mazingira ya biashara ya bidhaa za kilimo.

Hili ni duka la nguo ambalo linaonekana kuuza vitenge au nguo zenye vitambaa vya kiafrika. Hii inadhihirika kutokana na wingi wa rangi na michoro tata, zinazoonekana kwenye nguo zilizopangwa kwenye rafu na zile zilizoning'inia.

Soko ndogo au vibanda vya ufundi ambavyo vimejaa bidhaa kama vile shanga, mikufu na bangili ambazo zimepambwa kwa rangi mbalimbali na zinauzwa wazi. Anga safi la bluu linaongeza mvuto na hali ya hewa inaonekana ni nzuri. Hili hapa ni soko la wazi lenye bidhaa za jadi, au ufundi.

Ni mchanganyiko wa sanaa za mikono au vitu vya kitamaduni ikiwemo nguo au vitamba vyenye rangi angavu na michoro ngoma ndogo zinazofana na ngoma za kitamaduni na mapambo menigne kama vile sanaa za mikono. Zote zinaonekana kama bidhaa za soko la ufundi au duka la zawadi zikionyesha utamaduni wa kiafrika au Kenya.

Ni soko la viatu lenye aina mbalimbali vikiwa vimepangwa na bei ya mia tatu kuonekana wazi. Inaonekana ni eneo la biashara ya umma labda soko la barabarani ambapo viatu hivi ,vinauzwa kwa wateja haswa wanawake. Pangilio laashiria eneo la biashara ya viatu.

Kuna mtu ambaye huenda ni muuzaji ameketi kwenye kiti kifupi amezungukwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa mikufu, vikuku na vitu vingine vya ufundi wa mikono. Vingi vikiwa vimetandikwa au kuwekwa kwenye stendi .Nyuma kuna mabanda au miundo mingine ikionyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi.

Soko hili lina matunda na boga mbalimbali ikiwemo machungwa, tikitimaji pamoja na matunda mengine madogo mekundu. Watu kadhaa wapo sokoni wakiudumia au kupanga bidhaa, miundo ya muda inaonyesha kuwa soko lenye shuguli nyingi ambapo mazao mapya yanauzwa.

Ni banda la soko nje kna una mtu ambaye huenda ni muuzaji ambaye ameketi kwenye kiti kifupi na amezungukwa na bidhaa mbali mbali zinazouzwa. Bidhaa hizi huonekana kuwa mikufu vikuku na vitu vengine vya ufundi kwa mikono na vingi vikiwa vimetundikwa au kuwekwa kwenye stendi. Nyuma ya kuna mabanda au miundo mingine ikionyesha mazingira ya soko yenye shughuli nyingi.

Haya ni bidhaa mbichi sokoni zikiwemo nyanya nyekundu, vitunguu zambarau na viazi vya kahawia. Vinawakilisha uwezo wa kawaida ya soko na viungo muhimu vya kupikia na zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Ni soko la wazi linaloonekana kama mahali ambapo viungo na bidhaa asilia za chakula zinauzwa. Baadhi ya mifuko inaonekana kuwa na aina tofauti za maaragwe, mbegu na poda zenye rangi mbalimbali zikionyeshwa utofauti wa bidhaa zinazopatikana. Upande wa nyuma kuna mchoro na mapambo kutani yakiongeza mvuto wa kisanii kwenye soko hilo.

Hapa panaonekana kuwa soko au duka dogo ambapo aina moja ya viatu, ambavyo vimepangwa kwa wingi na vina rangi mbalimbali vinauzwa. Inaonekana ni eneo la biashara ya umma, labda soko la barabarani ambapo viatu hivi vinauzwa kwa wateja. Viatu hivi vinaweza kuwa viatu vya kike, labda viatu vya wazi, kutokana na muonekano wake mwepesi.

Hili ni soko. Kuna bidhaa mbali mbali zikiuzwa zikiwemo viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kuchunguza bidhaa na mazingira yote yanaonekana yamekusudiwa kwa biashara. Miundo isiyo rasmi ya maduka kama vile yale yanaonekana kwa mbao na vitambaa ni jambo la kawaida katika masoko.

Hii ni mandhari ya soko na lina shughuli nyingi likiwa limejaa vibanda vingi vilivyofunikwa na miavuli ya rangi mbali mbali. Chini ya miavuli hiyo umati wa watu unazunguka kuashiria biashara zinazoendelea ingawa baadhi hazionekani wazi, mandhari haya yanatoa taswira halisi ya soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Mnara wa mawasiliano unaunganishwa na huduma za mali isiyohamishika kupitia upatikanaji wa ardhi, usimamizi wa tovuti adhari kwa dhamani ya mali, matumizi ya kibiashara ya ardhi na jukumu lake kama nyongeza muhimu ya miundo mbinu kwa mali.

Makazi yaliyopangwa yenye barabara nzuri na nyumba za kisasa, yanaonekana kwenye taswira hii. Ni eneo la kifahari la makazi, linalofaa kuainishwa chini ya huduma za malisio hamishika, hasa maendeleo na uuzaji wa majengo ya makazi.

Jumba hili la kifahari lenye bwawa la kuogelea linaashiria makazi ya starehe au mali isiyohamishika ya kifahari. Hii inalingana kabisa na tasnia ya huduma za mali isiyohamishika ambapo majengo kama haya yanaweza kuuzwa, kukodishwa au kutumika kama uwekezaji.

Nyumba hii ikiwa mpya au inarekebishwa inawakilisha mali muhimu kwa huduma za mali isiyohamishika. Inajumuisha mali ya kuuzwa au kupangishwa, mradi wa uendelezaji, usimamizi wa mali tathmini na inaweza kutumika kwa masoko ya mali isiyohamishika.

Hii ina onekana kama rushani ya ghorofa na ina sakafu ya vigae na ulinzi wa chuma. Zaidi ya roshani majengo mengine labda ghorofa au nyumba zinazo fanana na miti huonekana ikionyesha mazingira ya makazi ya mjini au viungani mwa jiji. Taswira hii inafaa huduma za mali isiyo hamishika kwani inaonyesha sehemu ya makazi inayo weza kukodishwa au kuuzwa.

Nyumba hizi za gorofa moja zinaonekana mpya au zimetunzwa vizuri, zikiwa na paa za mteremko na kuta zilizopakwa rangi nyepesi. Eneo linaendelea kukua, likiwa na jengo kubwa jingine linalojengwa karibu. Kila nyumba ina kiwanja chake, na zinavutia familia za kipato cha kati zinazotafuta faraja na nafasi.

Jengo hili la ghorofa lililozungukwa na miti na uzio linawakilisha mali inayoweza kutumika kwa makazi au huduma za mali isiyohamishika. Mwonekano wake wa kisasa na anga safi waashiria eneo lililokuzwa vizuri.

Ni jengo refu la kisasa. Huenda ni makazi ya ghorofa nyingi na huduma zinazohusika ni pamoja na uendelezaji mauzo, usimamizi wa mali na udhamini wa vitengo vyake vya makazi kama vyumba. Jengo hili ni sehemu muhimu ya soko la nyumba katika sekta ya mali isiyohawishika.

Jengo hii ya ghorofa iliozungukwa na miti na uzio linawakilisha mahali inayoweza kutumiwa kwa makazi au huduma ya kibiashara. Mwenekano wake wa kisasa na anga safi kuashiria eneo lililo kuzwa vizuri.

Mazingira haya ya majengo ya kisasa yanafaa kwa matumizi mbalimbali katika huduma za mali isiyohamishika. Inaweza kutumika kutangaza mali zinazouzwa au kukodishwa, kuonyesha miradi mipya ya ujenzi au kuwakilisha aina ya mali anazoshughulikia wakala wa mali. Vile vile inaasbiria usimamizi bora wa mali inayoweza kuvutia wawekezaji wanaotafuta fursa katika maendeleo ya kisasa.

Ni jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi na kwenye sakafu kuna shughuli za kubiashara zikiwemo dalili za hospitali. Inaashiria matumizi mseto ya makazi na kubiashara. Kuna uwezekano ghorofa za juu ni makazi na mali hii inaonekana kutunzwa vizuri na yenye dhamani katika soko la mali isiyohamishika. Hospitali iliyo chini inaongeza huduma zinazotolewa.

Kuna nyumba ndogo ya ghorofa, moja yenye rangi ya mchanga iliyo katika eneo la makazi. Inaeza kuwa kijijini au nje kidogo wa mji . Nyumba hii ina paa la matofali na ua mdogo mbele. Pembeni kuna tanki kubwa la maji na eneo la mbele lina udongo wazi na mimea michache. Alafu kando yake kuna majengo mengine yanayoonekana kwa mbali.

Majengo yanayoonekana yanawakilisha mali zinazopatikana kwa huduma za mali isiyohamishika kama viliyo uuzaji, ukodishaji na usimamizi. Uwepo wa miundo mipya au inayoendelea na sheria. Fursa za uwekezaji na maendeleo katika sekta hii. Wataalamu wanaweza kutumia majengo haya kutathmini thamani, kuchunguza soko na kusaidia wateja katika kutafuta maeneo au mali zinazofaa.

Mandhari haya ya mjini yenye majengo mengi na muhimu Kwa huduma za mali isiyohamishika huwakilisha wingi wa mali zinazopatikana yakitoa mtazamo wa jumla wa soko, unaosaidia katika kutambaa maeneo muhimu. Inaweza kutumika kutathmini mali ya kusaidia katika mipango mingi na pia zana muhimu ya uuzaji ikionyesha muktadha wa eneo pana wa mali.

Ni jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi. Sakafu za chini zina shughuli za kibiashara zikiwemo dalili za hospitali na hii inaashiria matumizi msetu ya makazi na biashara. Inawezekana ghorofa za juu ni za makazi na mali hii inaonekana kutunzwa vizuri na yenye zamani na soko la mali iliyohamishika.

Tunaona majengo ya ghorofa kwa mbali ambayo yanawakilisha huduma mbalimbali za mali isiyohamishika kama vile mauzo, ukodishaji, usimamizi, udhamini, vilevile na uwekezaji.

Kwenye huduma za mali isiyohamishika, jengo hili la ghorofa nyingi, linafaa kwa matumizi mbalimbali. Inaweza kutumika kutangaza mali zinazouzwa au kukodishwa, au kwenye nyaraka za usimamizi wa mali. Waendelezaji wanaweza kulitumia kuonyesha miradi mipya, na wadhamini wanaweza kulihusisha katika tathmini, ya mali.

Ni jengo linaloendelea kujengwa likiashiria shughuli za huduma za mali isiyohamishika kama vile uendelezaji, ujenzi, uwekezaji na uuzaji au ukodishaji wa mali itakapokamilika.

Nyumba hii inaweza kuwekwa katika kategoria ya mali isiyohamishika; kama nyumba ya makazi au mali ya kifahari kutokana na ukubwa wake, usanifu na bustani kubwa inayoonekana vizuri. Inaweza pia kueleweka kama mali ya kibinafsi kwani imeundwa kwa ajili ya kuishi.

Eneo hili linaonekana wazi kuwa la bidhaa za mkate na keki katika duka kubwa. Rafu mbalimbali zimejaa aina tofauti za mikate, keki na bisikuti, baadhi zikiwa zimefungashwa na zingine wazi. Mabango yenye majina kama cookies yanaashiria bidhaa zinazouzwa. Pangalio na mazingira yote yanafanana na idara ya mikate katika maduka kubwa.

Ni ndani ya duka kubwa la rejareja na katikati kuna staki kubwa ya bidhaa za karatasi za choo zilizopangwa vizuri juu ya kishikio chenye mistari mekundu na njano labda ikiashiria ofa. Nyuma yake kuna rafu zingine zenye bidhaa mbali mbali kuonyesha mpangilio wa kawaida wa duka.

Duka hili lina counter za kulipia, na wafanyika wako kazini. Pia kuna wateja wakizunguka, na mpangilio wa jumla wa nafasi, ikiwa pamoja na rafu za bidhaa zinazodokezwa, unadhibitisha kua ni duka kubwa la bidhaa.

Ni eneo la vifaa vya mazoezi ndani ya duka kubwa likionyesha baiskeli ya mazoezi, na mashini nyingine zilizopangwa kwenye eneo la kijani kibichi. Nyuma kuna rafu za bidhaa nyingine za rejereja zikionyesha kuwa ni sehemu ya duka kuu inayouza vifaa vya michezo.

Ndani ya kubwa la bidhaa, kuna sehemu sehemu mbalimbali zilizojaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na katika vibaridi. Kwa mbele, kuna kibaridi kikubwa cha bidhaa zilizofungashwa labda nyama au bidhaa za deli. Kwa jumla, mahali hapa pamejengwa vizuri na kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ustadi zikionyesha mazingira ya biashara ya rejareja.

Duka kubwa la kisasa lina rafu nyingi zenye bidhaa zilizopangwa vizuri na baadhi ya bidhaa hizi ni matunda. Mazingira ni mapana na yenye mwangaza wa kutosha na ya kuvutia ili kuleta wateja kwa wingi.

Rafu zimejaa chupa nyingi za maumbo, size ,na rangi tofauti kuashiria uteuzi mpana wa mvinyo, vinywaji vikali na labda beer .Mwangaza unaonekana mkali na wa kawaida kwa mazingira ya rejareja katika duka kubwa. Ukiangazia bidhaa waziwazi, hisia jumla ni ya mkusanyiko uliopangwa vizuri na mpana wa vinywaji vya sherehe vinavyopatikana sokoni.

Ni duka la viatu na tunaweza kuona rafu nyingi zikiwa zimejaa viatu vya aina mbali mbali ikiwemo sandali viatu vya kuteleza na buti fupi ,viatu hivyo vimepagwa vizuri na viko tayari kuhuzwa pia kuna ishara ya bei kwenye baadhi ya bidhaa ikionyesha kuwa ni duka la reja reja.

Ndani ya jengo lenye mwangaza watu wanatembea au kusimama karibu na eneo la kuingilia lililo wazi huku baadhi wakiwa wamekaa kwenye viti vya kungojea. Upande wa kulia, kuna duka ndogo au sehemu ya huduma inayoitwa golden valley ikionyesha shughuli za kibiashara, sakafu ina muundo wa mistari, ambao unatoa hisia ya mpangilio na usafi. Mlango wa kioo inaoyesha uzoefu wa kisasa wa ununuzi.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizopangwa kwa utaratibu zikijaa bidhaa nyingi kama vile juisi, soda na labda bidhaa zingine na zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kurahisisha wateja kuchagua. Mwangaza wa kutosha ndani ya duka unaagizia bidhaa na hivyo kujenga taswira ya nafasi ya kisasa inayovutia kwa ununuzi.

Kutokana na jinsi bidhaa zilivyopangwa na wingi wake, ni dhahiri kuwa eneo hili liko ndani ya duka kubwa. Zinaonekana sabuni za kufulia, za vyombo na bidhaa zingine za kusafisha zote zikipangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu.

Mazingira ni ya korido pana yenye mwanga wa kutosha ndani ya duka la kisasa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zimepangwa pande zote mbili. Vibao vyenye bei na kategoria za bidhaa vinaonekana vikining'inia kutoka dari na juu ya rafu. Wateja kadhaa, baadhi yao wakiwa wana toroli za ununuzi wametawanyika kwenye korido wakichagua bidhaa au wakitembea. Huu muonekano wa jumla ni wa mazingira yaliyopangwa vizuri na kisasa ya ununuzi.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya duka kubwa la bidhaa au maduka makubwa ambapo watu huenda kununua mahitaji yao. Tunaona mtu akisukuma toroli la ununuzi akipita kwenye njia iliyojaa bidhaa kwenye rafu. Hali hii ni ya kawaida sana katika maduka makubwa.

Sehemu ya duka kuu lenye rafu ndefu zilizojaa vitafunio kama pipi. Juu likona bango limeandikwa candies likionyesha kuwa ni sehemu ya bidhaa vitamu. Vimepangwa kwa rangi na mpangilio unaovutia na unaonekana kuwa nyingi na za aina tofauti. Sakafu ni safi na pana na taa zimeangazwa vizuri kuhakikisha muonekano mzuri wa bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na fiti na tayari kwa wateja kufanya ununuzi kwa urahisi.

Ni ndani ya duka kubwa au jengo la biashara lenye nafasi wazi na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Ikiwemo vyakula au vinywaji, viti vya plastiki, baiskeli na bidhaa nyingine za nyumbani. Njia kuu inaonekana katikati ikitoa mwanya wa wateja kutembea na kununua, na taa zimewekwa juu ya dari kutoa mwangaza wa kutosha.

Huu ni mwonekano wa ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizopangwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo mchuuzi ya nyanya na bidhaa za usafi kama vile karatasi shashi, ishara ya jina Cleanshelf pia inaonekana ikionyesha eneo la biashara la rejareja.